Mwanaume huyu ako ndani ya ofisi ambaye amaevalia suti ya rangi nyeusi na shati lenye rangi ya bluu. Ako na kifaa cha kiteknolojia ambacho ameeka mbele yake ambacho ni kipakatarishi. Nyuma yake kuna mazingira ya ndani na kumepambwa vizuri na vifaa kama vile gita na samaki za mapambo.

Msichana ambaye anavalia shati la rangi ya chungwa, ameketi na anafanya kazi kwenye kompyuta yake ya mpakato. Anatumia kalamu ya kidijitali kwenye skrini yake. Kwenye mandhari nyuma, inaonyesha mfumo wa kidijitali ambapo kuna maandiko ya E-Learning na picha za globu na gears , zinazoonyesha mtindo wa kisasa wa mafunzo.

Mtu anafanya kazi au kusoma akiwa ameketi mezani na ako na ako vifaa mbalimbali vya kazi kama vile daftari, kalamu, kompyuta mpakato, kikombe cha vinywaji na taa mezani. Katika kompyuta yake ya mkono kuna mkutano wa video unaoendelea na anaonekana kuongea na watu wanne kupitia mtandao. Mandhari hii inaonyesha umuhimu wa teknolojia.

Wasichana wawili wakiwa katika mazingira ya shule, kila mmoja akiwa na kifaa cha kidijitali. Kwenye mazingira haya ya kujifundisha, wanaonyesha ushirikiano katika kazi yao, mtu mwingine anaonekana akieleza juu ya jambo fulani kwenye kifaa hicho.

Mandhari ni ya masomo mtandaoni ambapo mwanafunzi anafanya kazi kwenye kompyuta yake. Kwa upande mwingine kuna mwalimu anayezungumza na mwanafunzi kupitia skrini akionyesha maudhui mbalimbali. Mwanafunzi anaonekana akifanya kazi kwenye kibao na kuna alama za elimu kama kitabu na tufaha.

Watu watatu wakiwa katika mazingira ya darasani au ofisi; wanashirikiana kufanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Mwanaume mmoja amesimama kwa upande wa kushoto akiwa anawatazama kwa makini wenzake wawili walioketi. Mwanamke aliye katikati anaonekana akitumia kompyuta yake ndogo huku mwanaume aliye upande wake wa kushoto akimsaidia au kushirikiana naye. Katika nyuma kuna watu wengine wanaofanya kazi katika kompyuta zao.

Mwanamke ameketi mezani akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Anaonekana kuwa mchumba na labda anatabasamu, na kupendekeza kuwa ana mawasiliano mazuri au ya kufurahisha, labda katika mpangilio wa nyumba au ofisi na mwanga wa asili unaoingia kupita madirisha.

Kompyuta ndogo imeegezwa kwenye meza. Imefunguliwa na katika skrini kuna picha ambazo zinaonekana za watu mbali mbali, kuna uwezekano kuwa ni mtu anasoma, jambo fulani kutoka mtandaoni, juu ya meza hili pia kuna kitabu na kalamu, na kikombe na vitabu vingine ambavyo, havionekani vizuri.

Huu ni ujuzi mpya ambapo watu wanaeza kujifunza kwa njia ya mtandao, kujiongoza kwa vitu kama kujifunza mtandaoni, kujifunza kwa kujiongoza na zingine mbalimbali. Katika kila sehemu kuna watu wanaoshiriki katika shughuli tofauti za ufunzaji.

Ndani ya chumba hiki inawezekana kuwa ofisi, kuna watu wawili ambao wanatumia kompyuta mpakato yao ili kujifunza kutoka mtandaoni, pia, mmoja yanaonekana kuwa msichana mdogo, ambaye anatumia vifaa hivi vya kisasa. Mazingira inayoonyesha kwamba, inaweza kuwa ni kazini au mahali watu wanasomea.

Mfumo huu wa elimu, unaashiria matumizi ya teknolojia katika kusoma, au kwenye kazi za ofisini. Juu ya skrini ya kompyuta hii, kuna karatasi zenye maelezo pamoja na vitabu. Pia inaonekana kwamba inaweza tumika kwa kuandikia na kusoma.

Kundi la vijana wanne wanaonekana kuwa na furaha na kitu wanachokiangalia kwa simu au kifaa. Wamebeba vifaa vingine kama daftari, kalamu na kikombe cha kahawa. Mazingira yanaonekana kuwa wako shule au chuo kikuu. Wamevaa mavazi ya kisasa. Kuna ushirikiano wa furaha na kujifunza kwa pamoja.

Tangazo kutoka kwa kampuni iitwayo Adamo Software inaeleza mada ya example of online learning platforms yaani mfano wa majukwa ya kujifunza mtandaoni. Chini ya kichwa hicho, kuna maandishi mengine yanayosema explore example for all use cases yaani chunguza mifano kwa matumizi yote. Kwenye upande wa kulia, kuna mtu anayehudhuria darasa ya mtandaoni kupitia kompyuta.

Hii ni teknologia mpya ambayo inatumika kwenye mtandao ili kusoma ama kupata mafuzo fulani. Kuna mwanaume aliye mbele ya tabakalishi yake ambaye aliyevalia shati la bluu na inaonekana kwamba ananakili ama anasoma jambo fulani kutoka kwa muundo huu mpya.

Vijana wawili wamo ndani ya darasa, wamevalia sare zao za shule. Wameketi kwenye viti na wamewekelea kitapakalishi kwenye dawati yao inakaa kana kwamba wanasoma kutoka mtandaoni na wanatabasamu wakisoma.

Mtu aliyevalia shati la chungwa anatumia kompyuta mpakato. Kwenye skrini inaonekana maandishi ya e-learning ikionyesha mtu huyu huwa anashiriki katika mafunzo ya mtandaoni. Kuna vifaa kama vile kikombe na karatasi vinavyoashiria mazingira ya kazi au masomo ya nyumbani.

Mwanamke aliyevaa shati la chungwa ameketi na anaandika kwenye daftari lake. Labda kwa habari fulani au utafiti kwa kutumia kompyuta yake ndogo. Kutokaa na tabasamu ya usoni mwake anaonekana kuridhika na taarifa aliyokuwa akitafuta. Mazingira yake yanaonekana kuwa ya amani.

Wasichana wawili wadogo wakiwa darasani, wameketi mezani na mbele yao, kuna kompyuta mpakato, wote wawili wanatabasamu na wanaonekana kuwa na furaha mno, wamevaa nguo za rangi ya waridi. Mazingira ya nyuma, yanaonyesha wanafunzi wengine, pia wakifanya kazi au kujifunza kitu fulani, hali inayoashiria kuwa, hapa ni katika maktaba au katika darasa.

Mazingira ya kisasa ya ofisi. Mtu mmoja ameketi mezani akitazama kompyuta mpakato. Katika skrini ya kompyuta yake ndogo kuna video ya mwanamke anayefundisha au kueleza jambo fulani, ikionyesha kuwa mtu huyu anashiriki kwenye kikao cha mtandaoni au darasa la mtandao. Mezani pia kuna daftari na kalamu na kuna mmea mdogo wa mapambo unaoipa ofisi hio mvuto wa kijani. Kwenye mandhari ya nyuma kuna watu wengine pia wanafanya kazi zao.

Ndani ya maktaba, kuna watu watatu ambao wameketi na kuna mwanamke mmoja ameshika kompyuta yake ya mkono, inaonekana wanasoma jambo fulani na wanatabasamu, nyuma, kuna madirisha ambayo yanaleta mwanga ndani.

Ndani ya ofisi, watu wameketi chini na wako na kompyuta za mkono zao. Mwanaume mmoja ambaye anabonyeza kompyuta ndogo yake, anaangalia kwenye skrini na anatabasamu. Inaonekana kwamba anajifunza jambo fulani.

Ndani ya jumba hili kuna msichana mmoja ambaye ameketi chini na mbele yake kuna kompyuta mpakato ambapo inaonekana kwamba anapata masomo ya kidijitali. Ameinua mkono wake ikiashiria kwamba kuna mawasiliano fulani ambayo anafanya. Nyuma yake kuna rafu ambayo kuna maua ambayo inafanya hapa kuwe kunapendeza.

Wanaume wawili wangwana waliovalia shati za buluu; na wanawake wawili kwa kutumia kompyuta ya mkono wapo ofisini kwao. Na baada ya kufaulu kwa utafiti fulani nyuso zao zimejaa tabasamu. Mwanamke mwenye shati jeupe, anaandika kitu chini na mwanaume wa nyuma anaashiria kwa mkono. Kwa meza kuna vitabu ambapo wanakili ujumbe fulani. Pia kuna simu ya rununu.

Tabasamu kubwa linaangaza usoni mwa kijana anayetazama kompyuta yake. Ameegemeza uso wake kwa mkono wake wa kushoto na kwa upande mwingine ana kalamu nyeupe. Mtu anaweza sema kwamba anasoma. Kuta nyuma zimepakwa rangi nyeupe na mazingira yake ni sanifu.

Kijana aliye vaa shati ya dhahabu yuko chumbani kwake kwenye kompyuta yake ndogo, ambapo ameunganisha simu yake ya kichwa. Anatabasamu kwa kile alichoona ubaoni. Nyuma yake kuna maua na vitabu pia ana simu yake mezani.

Mtu aliyevalia shati la maruni na suruali ya bluu, asiyejulikana kama ni wa kike ama kiume. Ameshika kompyuta ndogo yake, anaangalia skrini kwa makini akifuatilia masomo mtambaoni ambapo anapata ujuzi mpya. Mkono mwingine umeshika kwenye kibodi.

Tarakilishi au kompyuta, ni chombo au mashine ya kuandika, kupanga na kuhifadhi habari. Sehemu zake ni kiwambo, ambapo kazi yake ni kuonyesha maandishi na picha huonekana, pia kuna kibodi. Mwandishi ako na kitabu na kalamu kunakili anayosoma.

Vijana wawili mmoja wa kike na mwingine wa kiume wameketi katika meza za kompyuta za mkononi, wanaonekana kujishughulisha na kazi ya umasomo kila mmoja akiwa na kinywaji. Mipangilio inapendekeza mazingira tulivu na ikiwezekana ya nje au nusu ya nje na kijani kibichi kinaonekana kwa umbali.

Mvulana wa makamu mwenye koti lake jekundu, na simu za mkononi yuko kwenye kompyuta yake ya mkono akiandika kwenye kibodi, akitafuta habari fulani. Kando yake kuna kalamu ya bluu na kitabu cha kunakili anayosoma.

Mwanamke kijana aliyevalia vifaa vya sauti vya uhalisia pepe, na kujihusisha na maudhui ya kidijitali ya ndani kabisa. Anaonekana kupata moduli ya kujifunza, inayotegemea VR ama uigaji mwingiliano. Huku nyuma kuna vidirisha viwili vya habari, vinavyohusiana na mada za elimu. Paneli ya kushoto inataja, kuelekeza kwenye unwell halisi na inaonyesha mazingira ya kidijitali, ya siku zijazo, ilhali paneli ya kulia inaonekana kuangazia mada ya kisayansi au biolojia.

Ndani ya chumba hiki cha kulala, kuna kitanda ambacho kimegezwa karibu na ukuta na kimetandikwa kwa kimatandikio chenye rangi ya kijani kibichi. Kwenye paa kuna neti ambayo imewekwa, ambayo huzuia mbu wakati wa usiku. Pia kuna kabati lenye rangi ya kahawia. Inaonekana kuwa kuna dirisha ndogo ambapo mwanga unaingia.

Vitanda vya gorofa mbili viko kwenye chumba cha wageni vimeegezwa kwa ukuta ambao ni wa rangi nyeupe. Katikati kuna nafasi ya mita moja na meza ya bluu. Vitanda hivi vimeundwa kwa mbao ambayo ni ya rangi ya kahawia. Godoro mbili zina matandikio ila zingine zina neti ya kuzuwia mbu usiku. Kuna mwanga kwenye chumba hiki unayopita kwenye dirisha.

Ndani ya darasa kuna viti na dawati ambazo zimepangwa kwa mpangilio mzuri wenye rafu. Juu ya dawati hizi kuna vitabu ambavyo vimewekwa ikiashiria kwamba wanafunzi wame enda kwa mapumuziko mafupi.

Chumba kidogo cha kulala kilicho na kitanda kimoja cha mbao, na blanketi iliyotiwa alama ya bluu, na nyeupe. Meza rahisi na kiti nyekundu cha plastiki. Nafasi inaonekana ya kupendeza na ya kazi. Ikiwezekana inafaa kuwa chumba cha kibinafsi au cha wageni.

Chumba cha kulala ni kisafi na kimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kitanda kikubwa chenye godoro lilofunikiwa na shuka ya kuvutia yenye rangi nyeusi na nyeupe kimewekwa katikati ya chumba. Kitanda kimetengenezwa kwa chuma na mbao huku sehemu ya katikati ikiwa na rangi ya kahawia. Upande wa kushoto, wa kulia kuna meza ndogo za pembeni.

Ndani ya chumba cha kulala, kuna kitanda cha ghorofa ambacho kina magodoro mawili. Yametandikwa kwa matandikio yenye rangi nyeupe na pia kuna blanketi ambazo zimekunjwa na kuekelewa kwenye magodoro haya. Kuna dirisha kubwa ambayo inaleta mwanga ndani ya chumba hiki.

Hapa ni darasani wanafunzi wamekusanyika na kuketi chini kwenye viti vyao, ambavyo ni vya rangi ya bluu, na wako makini sana kusikiza mafunzo ambayo yanatolewa na mwalimu wao ambao ako mbele yao, ndani ya darasa hili kuna mwangaza ambao unatoka kwenye balbu zilizo kwenye dari na pia kuna madirisha makubwa ambayo yanaleta mwanga.

Hili ni bweni ambalo linaweza kuwa kwenye shule la msingi au kwenye shule la sekondari. Vitanda vya gorofa vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Mazingira ni safi na pia kuna madirisha ambayo yanaleta mwanga ndani.

Haya ni maktaba. Inaonekana kwamba imeundwa na muundo wa kisasa na kuna vitabu aina mbalimbali ambazo zimeegezwa kwenye safu kwa mpangilio mzuri. Mwanga unautoka kwenye paa, kwenye balbu, unafanya mazingira yawe ya kupendeza.

Hapa ni darasani, viti na meza za wanafunzi zimepangwa kwa mpangilio mzuri, kwa ukuta, kuna ubao wa rangi nyeupe na kwenye dari kuna balbu zinazoleta mwanga kwenye chumba hiki, mazingira ni masafi.

katika chumba hichi chakulala kuna vitanda viwili vya mbao vimewekwa kandokando ya ukuta pia kuna kabati ambayo imewekwa ili kuifadhi vifaa, kuna rafu ya viatu ambayo imebangwa vizuri.

Hapa ni ndani ya maktaba. Vitabu vimepangwa vizuri kwenye rafu. Mbele kuna meza ambayo ni ya rangi ya kahawia na viti ambavyo ni vya rangi nyeusi na vingine vya rangi ya bluu. Mazingira ni safi.

Watu watatu wamekaa kwenye mezani kwenye maktaba. Wawili ni wa kike na mmoja ni wa kiume. Wamevaa mavazi meusi na barakoa. Wanaonekana kusoma. Wamekaa kwenye viti vya plastiki na mezani kuna vitabu na karatasi mbalimbali. Nyuma rafu zimepangwa vitabu kwa utaratibu. Eneo hili la kusomea ni pana na ni safi na ni lenye mwanga kupita kwa madirisha.

Chumba hiki, yawezekana kuwa, chumba cha ibada au eneo la mkutano, kina viti ambavyo vilijaa na vina rangi nyekundu na vinaonekana kuwa na muundo wa kisasa. Katika mandhari haya, kuna ukuta wa mawe uliojaa madirisha makubwa ambayo yanaingiza mwanga.

Katika chumba kidogo cha kulala, kuna kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka ya rangi nyekundu yenye mistri mieupe na mieusi, pamoja na mto mmoja uliofunikwa kwa kifuniko cha rangi inayofanana na shuka. Ukutani kuna dirisha ndogo yenye pazia la rangi ya giza na ukuta wa chumba umechorwa rangi ya waridi hafifu na nyeupe. Chumba kinaonekana kuwa kisafi.

Ndani ya chumba hiki kidogo kuna kitanda ambacho kimewekwa kando karibu na ukuta, pia kuna neti ambayo imeninginiziwa kwenye paa na inatumika wakati wa usiku kuzuia mmbu. Kando kuna kabati lenye rangi ya kahawia au shaba, lenye linaweza tumika kuweka vifaa. Kuna meza na kiti, na pia kuna madirisha ambayo mwangaza unaingia ndani.

Ndani ya ukumbi huu kuna watu ambao wameketi kwenye viti vyao ambao wanaskiza mwanaume aliyesimama juu ya jukwaa. Yawezekana kuwa huu ni mkutano. Viti ambavyo ni vya rangi ya nyekundu vimepangwa kwa mistari. Kwenye paa kuna balbu ambazo zinatoa mwanga.

Chumba cha kulala cha wageni, kuna vitanda viwili vya ghorofa, vilivyoegezwa kwenye ukuta, vimeundwa kwa kutumia vyuma, kuna godoro mbili za rangi ya kijivu, na mto wenye matandiko yaliyochanganyika na rangi nyeupe na ya pinki, kando kuna kiti cha plastiki, na meza ya rangi ya kahawia, iliyoundwa kwa muundo wa kisasa, kwenye kuta kuna dirisha ndogo ambapo mwangaza unaingia ndani.

Wanafunzi waliovaa koti la kijivu na mashati meupe wako ndani ya chumba cha kompyuta. Wako kwenye safu na wameketi kwenye viti vya mbao. Kila mmoja anatumia kompyuta kujifunza au kufanya utafiti fulani. Wengine wanabonyeza kibodi. Karibu na mlango amesimama mwalimu wao anayetoa maelekezo, nyuma yake ni ubao mkubwa mweupe.

Vitanda viwili vya ghorofa mbili kwenye chumba cha kulala vimening'inia ukuta kwenye upande mmoja. Katikati kuna nafasi ya mita moja. Vitanda vimeundwa kwa mbao na vina rangi ya kahawia. Godoro ambazo zimetandazwa ni nne za rangi ya kahawia na blue . Kwenye ukuta kuna pazia ya rangi ya kijani ambapo mwanga unaingia.

Katika eneo hili la maktaba, kuna watu kadhaa ambao wameketi, na inaonekana kwamba wanasoma. Kando, kuna viti ambavyo vi wazi. Maktaba ni sehemu ambayo ni muhimu, kwani kumetulia na watu wanaendanga kusoma ilikupata mafunzo, au ujuzi fulani.

Chumba hiki, huenda kinatumika kwa mikutano, au matukio mengine ya kijamii, kutokana na mpangilio wake, unaoonekana, chumba kimejaa viti vya bluu, vilivyopangwa, katikati, na mistari kadhaa, mwanga unapita kwenye madirisha, yaliyo kwenye ukuta.

Chumba cha malazi ambacho kina vitanda vya gorofa viwili, ambavyo vimetengenezwa kwa mbao na vina magodoro pamoja na mashuka ya rangi ya bluu. Chumba kina sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia na kuna dirisha lenye pazia lenye maua ambalo linaonekana kuruhusu mwanga wa asili kuingia ndani. Mahali hapa panalenga kuwahifadhi watu zaidi ya mmoja, huenda wanafunzi au wageni.

Hapa ni ukumbi inaweza kuwa mkutano au watu wamekusanyika kwa kusudi fulani. Kuna viti ambavyo zimepangwa kwa mistari na ni vya rangi nyeusi na rangi ya bluu. Kuna mwangaza ambao unapitia kwenye madirisha makubwa yaliyo kwenye ukuta. Mkutano huu kila mtu ako na karatasi ama kitabu ambapo ananakiri yanayosemwa.

Chumba cha kulala cha kisasa ni kisafi na kuna kitanda kikubwa chenye matandiko meupe kimeegezwa kwa ukuta. Kushoto kuna kiti cha mapumziko chenye rangi nyeusi kuna televisheni kwenye ukuta. Katika kulia, dirisha kubwa lililofunguliwa pazia za rangi ya kahawia na inaonekana nje ni sehemu ya mimea iliyopo au bustani.

Kitanda kimeegezwa kwenye ukuta kwenye chumba hiki cha kulala. Kitanda kinaonekana kua ni cha chuma na kina godoro ambayo imetandazwa blanketi. Kushoto kuna kiti na meza yenye rangi nyeupe. Pia kuna mlango ambao umefunguliwa ikionekana kama kuna chumba kingine au choo,

Ndani ya darasa dawati zimepangwa kwa mistari minne, zimetengenezwa kwa mbao na chuma. Nyuma ya darasa kuna ubao mweusi, kiti cha mwalimu na meza. Ukuta zimepakwa rangi nyeupe, kuna madirisha manne na mlango, dari ni za mbao.

Mhadhiri akiwa amesimama mbele ya darasa kamili. Wanafunzi wamewekwa kenye makabati ambayo yamepangwa safu tatu. Vitabu na kalamu zinaweza kuonekana juu na umakini wao kwa mwalimu ni wa kutarajia.

Chumba kikubwa cha wageni cha kisasa. Kitanda cha ukubwa wa wastani na vifuniko vyeupe ambavyo vina vitaa na vyekundu. Kinyume chake mikrowevu imewekwa kwenye kabati ya juu, kwenye ukuta ulio karibu noa dirisha. Ukubwa na wa pazia yake ya bluu umefunguliwa. Hakuna balbu kwenye onyesho lakini taa inayotoka inje kupitia dirisha inaonekana kuwa nzuri.

Ndani ya basi la njano ya wanafunzi wa shule la sekondari ya Kamacharia kutoka dirishani wamevaa mashati meupe. Mwalimu mkuu pamoja na walimu wengine wanasherehekea ushindi au kuwatakia safari njema, mbele ya basi ni miti ya kijani kibichi.

Ndani ya chumba hiki cha kulala cha wageni ni kitanda cha ghorofa mbili kilichotengenezwa kwa chuma. Kuna godoro mbili, matandikio yake na kuna kiti cha blue kando ya vitanda na meza iliyotengenezwa ukutani. Kutoka kwenye pazia kuna mwanga unaoingia chumbani.

Basi la jano la viti hamsini na mbili lililogeshwa kwenye kiwanja kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Ina jina basi la shule juu ya kioo, kilichoandikwa kwa rangi nyeupe. Jina la shule liko upande wa kulia wa njia ya kutoka na nembo iko kwenye mlango wa kutoka kwa dereva.

Vitanda vya mbao vyenye ukubwa wa wastani zimening'inia kwenye ukuta. Vina vifuniko vyeupe na mto. Neti rangi ya blue na nyeupe zimewekwa kwa vitanda ili kuzuia mbu. Mwangaza kutoka Kwa dirisha unapenya Kwa nyumba hizi. Sakafuni kuna mkeka mdogo wa rangi nyeupe.

kikundi cha watu wamekusanyika juu ya kilima katika tukio la nje, wamevaa mavazi ya kawaida yenye rangi mbalimbali. Mandhari ya nyuma, kuna anga lenye mawingu kidogo.

Hapa ni darasani. Kijana moja ambaye ameketi kwenye kiti anaonekana kuwa na karatasi na pia ako na kalamu ambayo anatumia kuandikia karatasi hii. Kwenye kichwa chake amevaa kifaa cha kuskizia na anaonekana kwamba akona mahitaji maalum. Nyuma kuna wanafunzi wengine ambao wako katika darasa hili.

Mwanamke wa makamu amevaa shati la chungwa anaonekana akieleza au kutoa ushauri kwa binti aliye na mahitaji maalum. Wote wawili wanatabasamu kwa anacho kisema. Kuna vijana wawili na mvulana mmoja, wameketi na wana vitabu na kalamu. Wanaandika wanachofundishwa.

Mwanamke na mtoto wameketi kwenye meza na kuna kifaa cha kidijitali. Mbele yao, kuna vifaa vingine vya kuchezea. Mwanamke anamwelekeza mtoto huyo kwa karibu. Mtoto anaonekana mwingi wa furaha na kufurahia mafunzo anayopewa.

Hapa ni darasani. Kuna watoto ambao wanaonekana kuwa na mahitaji maalum. Wameketi kwenye viti vyao na mbele yao kuna meza ambayo ina rangi nyeupe na ya bluu. Kuna mwalimu wao ambaye ni wa kike. Kwenye kuta kuna herufi za alfabeti na michoro mbalimbali inayosaidia kufunza watoto hawa.

Watoto wawili wanacheza kwenye sakafu ya rangi ya bluu na njano, wana ulemavu kwenye miguu yao na wamepachikwa miguu bandia ya vyuma ilikuweza kutembea, mmoja aliyevalia shati yenye mistari nyeupe na nyeusi, amelemaa miguu yake yote ilhali mwingine ni mmoja, wanachezea kifaa cha plastiki cha bluu na kuna zingine kwa kikapu cha kijani, nyuma kuna mpira, wa rangi ya chungwa.

Binti mmoja katika umri wake wa kati, anamfundisha mtoto mwenye mahitaji maalum lugha ya ishara, anatoa vielelezo na msichana anafuata vivyo hivyo, meza ina vitabu na chombo chenye maua, kinachofanya chumba hiki kupendeza, nyuma ukuta kuna mwangaza, kutoka kwenye, mtambo.

Darasani, mwanafunzi mwenye maitaji maalum ameketi kwenye kiti chake na kwa meza anatumia mashine ya kuandikia .Mwalimu wake ambaye ameketi kando yake anamsaidia na anamtazama kwa tabasamu. Hii inaonyesha mchakato wa kujifunza na msaada wa mwalimu au watu wazima kwa wanafunzi.

Hapa ni darasani ambapo kuna vijana wawili ambao wamevalia shati za rangi ya blue , pia kuna meza yenye rangi ya blue na pia yaonekana mzee na wameekelea vitabu ambapo wanasoma. Vijana hawa, mmoja anaonekana kuwa na mahitaji maalum, kwani inaonekana anasomeshwa kwa njia ya ishara.

Mwanamke mmoja anamsaidia kijana ambaye akona ulemavu wa miguu akitumia kifaa au vifaa ya walker .Wote wanaonekana wakiwa ndani ya mazingira yenye mwanga na yanapendeza.

Mwanadada mwenye kibeti ameketi mezani akionekana kukazia fikra katika kazi yake . Anatumia kompyuta ndogo na kuandika kwenye daftari, akipendekeza kwamba anaweza kuwa anasoma , anaandika maelezo au anafanya kazi katika mradi flani. Mazingira yanaonekana ya kufaa, kuzingatia ambayo huenda yanaonesha kuwa anajishugulisha na kazi ya kitaaluma.

Kijana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, anatabasamu, na inaonekana kwamba anacheza na vifaa ambavyo viko kwa meza, mbele yake, ni, mwanamke, anaweza kuwa mwalimu wake, ama anaweza kuwa mzazi wake, ambaye anamsaidia, kwa mchezo huu, ama inaweza kuwa, ni somo fulani.

Mwanamke mwenye umri wa kati ambaye amevalia shati nyekundu, anatoa mafunzo ya upishi kwa vijana wawili wenye mahitaji maalum. Kijana mmoja amesimama na kushika gilasi yenye bidhaa ambayo inafanana na mafuta na kupima kwa kutumia vijiko. Kwa meza kuna bakuli tofauti ambazo zimewekwa bidhaa tofauti na kwa vipimo vyake. Nyuma yao kuna dirisha ambayo mwangaza inaingililia.

Wanafunzi wawaili wenye mahitaji maluumu wanasoma kutumia maandishi ya nukta nundu. Msichana aliye mbele anasoma kwa kugusa maandishi kwenye kitabu kilichoko mezani na mvulana anamsaidia katika zoezi hilo. Mazingira haya ni ya darasani.

Msichana mwenye umri mdogo ambaye anaonekana kuwa na mahitaji maalumu, ameinua mkono wake. Anaonekana kwamba anashiria jambo fulani. Mbele yake kuna mwanamke inawezekana kuwa mzazi wake ama mwalimu wake ambaye pia wanawashiriana kwa ishara ya mikono.

Watu watatu wameketi mezani wakiwa katika shughuli ya kujifunza. Mtu aliye katikati anaonekana kua na changamoto za kiakili na anaungwa mkono na wanawake wawili waliopo kando yake, moja kushoto na mwingine kulia. Mwanamke aliye upande wa kulia anaonekana kumpa msaada wa karibu. Mazingira yanaashiria kwamba hii ni sehemu ya elimu au kituo cha kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum.

Hapa ni darasani, kijana mwenye maitaji maalum ameketi kwenye kiti cha magurudumu, chenye rangi ya nyeusi. Anaonekana kutabasamu na kwa mkono ako na kitabu chenye rangi nyeupe. Nyuma ama kando yake kuna meza ambazo zinaonekana zenye rangi ya kahawia na pia kuna watoto wengine ambao wamo darasani.

Mwanamke aliye na umri wa makamo, ako kwenye maktaba na kando yake ni binti ambaye wanaonekana kuzungumza kuhusu kitu fulani, huenda ikawa kitabu ama masomo. Sehemu hii ya kusoma imejaa vitabu vingi kwenye rafu na mazingira ni safi. Ushirikiano wa wawili hawa, unaashiria kuwa walemavu pia wana nafasi ya kusoma na kusaidiwa.

Watu wawili wako katika mazingira ya kujifunza. Mtu mmoja ambaye akona miwani mwanaume anaonekana kuwa kipofu na anasaidiwa na mwanamke kusoma akitumia braille .Hali hii inadhihirisha mazungumzo au ushirikiano wao wawili. Nyuma yao kuna rafu ambazo zimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Ndani ya chumba hiki kuna wanaume watatu wamevalia shati zenye rangi ya bluu. Mmoja mwenye ameketi chini anaonekana mwenye maitaji maalum na ameshikilia kipatakalishi chake ambapo anaonekana kuna jambo fulani anasoma. Mwenzake anaonekana kuwa anamsaidia.

Msichana huyu na mwanamke huyu wanatumia ishara za mikono kuwasiliana na kujifunza. Inaonekana kwamba ni wenye furaha, pia wanatumia ishara hizi kuwasiliana. Wako katika mazingira ya nyumbani.

Mwanamke mwenye umri wa makamo mwenye asili ya Asia ambaye amevaa nguo ya juu ya maruni na suruali nyeusi, akionekana kumwongoza kijana mwenye mahitaji maalum jinsi ya kutumia simu. Tabasamu kubwa lilo kwenye uso wa mwanamke huyu linaonyesha upendo na shauku kwa kile anachofanya.

Mabwana wawili waliovalia nguo za kawaida wamekaa upande wa pili wa kijana mlemavu kwenye meza nyeupe iliyo mbele kidogo ya jiko la kisasa lililo wazi. Kompyuta ya mkono na simu ya kidijitali zipo mezani na vifaa vingi vya jikoni vinaonekana lakini kwa umbali.

Muungwana ya nywele za blodi na mahitaji maalumu ameketi katikati. Mwanadada yuko upande wa kushoto na mwanamume wa rika moja yuko upande wa kulia kwa yule kijana mlemavu. Watu watatu wanatazama kwa furaha kile kinachoonekana kuwa kompyuta juu ya meza ni nyeupe digital smartphone na kiti nyekundu ipo karibu.

Idadi ya wanafunzi vipofu wameketi kwenye meza, wanaonekana kujishughulisha na kusoma au shughuli za ufundi. Wanafanya kazi kwa kutumia zana na nyenzo kwenye uso mweupe. Ikiwezekana wakifanya aina flani ya kuchonga au kupachika. Hii inaonekana kama shughuli ya kikundi ambayo huenda inakusudiwa kukuza ujuzi wa kusoma.

Mvulana mdogo ambaye ana mahitaji maalumu anafurahia kucheza na kifaa fulani kinachowekwa juu ya meza. Mwanamke mwenye shati la kijivu ameketi karibu na mvulana huyo anamsaidia kucheza na wanafurahi pamoja. Nyuma yao ni kiti cheupe. Nyumba imepakwa rangi nyeupe na madirisha na yanaweza kuonekana kwa umbali.

Mtoto mdogo mwenye mahitaji maalum anatumia kitembezi chenye frame ya manjano angavu. Mtoto amevaa miwani, shati la rangi isiyo kolea na suruali ya jeans huku akiwa amesimama kwa ujasiri kwenye kitembezi. Tabasamu usoni mwake ni dhahiri. Usuru ni rangi ya bluu dhabiti ambayo huweka mkazo kwa mtoto na mtembezi.